Mkulima huyu ameshikilia mahindi yake kubwa. Ni ishara kuwa mavuno yake yamekua kubwa kwa kua mgomba moja wa mahindi umetoa mahindi mawili.

Mazingira hii ya baharini kuna miti ya mnazi ambao uko nyuma na bado ni madogo madogo. Huku nyasi umemea kwa kundi ndogo ndogo na yenye rangi ya kijani kibichi.

Mahandazi nne zimewekwa kwenye sahani nyeupenpapapa na huku kwenye kijisahani kuna pilipili ambayo imewekwa kwa, inayokaa kuwa maharagwe.

Mwanamke mzee akiuza ndizi kwenye soko la wazi. Kuna mrundiko mkubwa wa ndizi zilizokomaa kwenye mkokoteni hawezi. Mwanamke huyo amejiegeza kwenye ndizi na anaonekana kama anasubiri wateja. Nyuma yake kuna mazingira ya mjini yenye majengo ya kawaida.

Katika soko hili la kuuza mandizi, kuna lori mbili moja ya kijani na ingine ya rangi ya samwati. Kuna watu wa aina tofauti tofauti wanaoonekana kuweka au kutoa mandizi kwenye lori ma kuweka kwenye soko.

Kuna rundo kubwa la sambusa zilizokaangwa zikiwa zimetengenezwa kwa umaridadi na kuwekwa juu ya kitu kinachoonekana kama sahani au chombo kingine. Sambusa hizo zina rangi ya dhahabu iliyokoza kuashiria kuwa zimekaangwa vizuri na huenda ni chache tu.

Eneo la wazi lenye nyasi na vichaka huku misitu na miti minene ikiwa nyuma. Sehemu ndogo ya mchanga inaonekana katikati ya picha. Mazingira yaonekana kuwa ya asili.

Sahani ya chakula ambayo inaonekana kuwa na vipande vya viazi au mboga nyingine iliyokaangwa, pengine bajia au pakora. Vipande hivi vya dhahabu vimepangwa kwenye sahani nyeupe na katikati kuna bakuli dogo la mchuzi wa rangi ya kahawia au nyekundu.

Rundo ya ndizi iliyoiva ikiwa na rangi ya manjano, zimepangwa kwa mpangilio wa safu na kuonyesha mkungu mzima . Ndizi hizo zinaonekana kuwa na afya na tayari kwa kuliwa. Maanthari ya nyuma ni nyeupe kabisa ikionyesha bidhaa hiyo kwa uwazi.

Sahani ya vyakula vya kuchoma labda mishikaki ya nyama. Kuna vijiti vingi vya mishikaki vilivyojaa vipande vya nyama iliyochomwa au kukaushwa, kwenye sahani hiyo pia kuna vijisahani viwili vilivyo na mchuzi. Mmoja unaonekana kua mwekundu na mwingine wa rangi ya machungwa.

Sahani iliyotiliwa pilau huku kachumbari iliyokatwa kwa vipande vidogo vidogo na ndizi iliyokatwa nusu imewekwa kando. Umepakuliwa katika sahani nyeusi huku uma na kisu imewekwa kando yake.

Mchuuzi huyu wa samaki aliye na mandevu, nyuma yake kuna wanawake ambao pia ni wachuuzi huku wanauza samaki ya aina tofauti tofauti kwenye soko.

Watu watatu huku mmoja amevalia suruali nyeusi na shati nyeusi wako kwenye shamba ya mandizi huku wanaonyesha mavuno yao ya mandizi.

Kuna mgomba mkubwa wa ndizi ambazo zimeiva na zikakua manjano. Muuzi huyu ameinua mgomba wa ndizi tano kwa mkono. Anaonekana kuuzia mnunuaji.

Vikombe viwili vimeekelewa juu ya meza huku birika lililobeba kahawa linatumika kuweka kahawa kwenye vikombe, kikombe mmoja huku moja tayari imeshaekewa kahawa.

Kundi la miti ya ndizi yenye majani mkubwa na mabichi. Picha imepigwa kutoka karibu ikionyesha majani ya kijani kibichi yenye mkunjo. Hiti hiyo inaonekana kua na afya na inakua katika eneo la wazi lenye mwanga wa jua. Hii inaashiria mazingira ya kilimo cha ndizi.

Mwanaume akishikilia ndizi mbili, moja imemenywa na nyingine bado haijamenywa. Mbele yake kuna chungu cha buluu, na rundo la ndizi mbichi. Anaonekana akitabasamu na ameketi kwenye meza.

Kundi la watu hasa wanawake wakiwa wamekusanyika pamoja. Wanawake hao wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za njano au dhahabu na vitambaa vya kufunika kichwa. Baadhi yao wamefunika nyuso zao. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni au eneo lenye watu wengi na baadhi ya watu nyuma yao wamevaa nguo za kitamaduni.

Kuna mchuuzi anayeuza samaki. Samaki hawa wamekaangwa au kuokwa na wamepangwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa chenye michoro ya maua.

Michwe wenye mimea. Kwenye bakuli iliyofungwa kuna maua ndogo ya rangi ya zambarau au pinki, labda ni majani ya chai au mimea nyingine ya dawa. Kwenye vyombo kuna viungo vya rangi tofauti kama kahawia, nyekundu, kijani. Hizi zinaweza kua pilipili, mbegu au viungo vingine.

Miti tatu zinaonyeshwa yenye shina kubwa kubwa na yenye majani kibichi huku viti vimeegelea katika chini yao.

Kuna sahani kadhaa zilizojaa samaki hasa samaki aina ya perege ambao wametayarishwa kwa vihungo vya rangi ya kahawia au njano na wako tayari kuchomwa au kukaangwa. Baadhi yao wamewekwa kwenye majani ya ndizi.

Kubwa na imara la mti unaonyeshwa. Mti huu una magamba ya kijivu na ina mizizi mikubwa iliyotapakaa chini. Shina la mti linaonekana kuwa nene na linaonyesha umri wake mkubwa. Chini ya mti kuna mchanga au kokoto na nyuma yake kuna nyasi na miti mingine.

Bustani au eneo wazi lenye miti mikubwa. Mbele kuna mti kubwa labda baobabu wenye shina nene. Eneo hilo lina nyasi fupi zilizotunzwa vizuri na kuna miti mingine na vichaka mandhari inaonekana kuwa ya utulivu labda kwenye bustani ya uma nyumba au hoteli.

Sima, samaki na mboga iliyowekwa kwenye trei ya rangi ya samawati. Samaki wenyewe umepikwa kwa viungo mbalimbali na inaonyesha umaarifu wa upishi.

Mkono wa mtu akipanga au ikipanga vipande vya chakula vilivyokaangwa vinavyo fanana bajia au kofta kwenye sahani nyekundu, vipande vingine vilivyo kaangwa vimejaa kwenye chombo kingine kilicho nyuma ya sahani.

Kundi la nazi hizi ambazo zimefunguliwa na kutumika vifaa tofauti tofauti kama uma kwa kukula nazi huo la kutoa maji huo.

Onyesho ya vyakula vya baharini kwenye kaunta ya duka kuna kamba nyekundu, kawa aina tofauti chaza na samaki wengine waliowekwa kwenye barafu. Kila aina ya vyakula vya baharini ina lebo lake

Watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakifurahia kunywa nazi mbichi. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya utulivu, pengine katika eneo la pwani au kitropiki.

Simba wawili wamelala chini ya kivuli au vichaka. Simba wa kwanza yuko mbele ametazama kamera huku mdomo wake ukiwa wazi kidogo. Simba wa pili yuko nyuma yake akiangalia kwa umbali. Wote wanaonekana wametulia na kupumzika katika mazingira ya nyasi.

Kundi la ng'ombe wanne wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakila nyasi kutoka kwenye rundo lililowekwa ndani ya tairi kubwa la trekta. Ng'ombe hao wanaonekana wameandikwa namba kwenye masikio yao. Nyuma yao kuna jengo la shamba au ghala, na eneo linaonekana kuwa shamba lenye nyasi.

Ufuo wa mchanga mweupe wenye mimea ya kijani inayostawi. Mimea hio inaonekana ikimea kwenye mchanga. Mandhari haya yanaashiria eneo la pwani au kisiwa ambapo mimea inakua katika mazingira ya bahari na mchanga.

Meza iliyojaa vyakula vingi vilivyopikwa na kupangwa kwenye sinia na vyombo mbalimbali. Vyakula hivyo ni pamoja na mishikaki ya nyama, vitafuna vya kukaanga, viazi au mhogo na mchuzi mzito.

Aina mbalimbali za unga wa viungo na pilipili zilizopangwa kwenye maduka madogo yanayoashiria soko la wazi kila duka lina viungo vya rangi tofauti kama vile manjano, nyekundu na kahawia vikitoa mandhari ya kuvutia.

Picha ya kamba wakubwa na kamba wadogo waliopikwa. Wamepangwa kwa ustadhi na wanaonekana kuwa kitoeo kitamu cha baharini. Kuna vipande vya limau au ndimu vilivyowekwa kando ambavyo kwa kawaida hutumiwa kuboresha ladha ya vyakula vya baharini.

Kuta za mbao zilizopitwa na wakati. Kuna kamba ya mahindi nyingi iliyokaushwa, ikining'inia ukutani, na kuna mtungi wa njano uliowekwa juu ya ubao. Unaonyesha uhifadhi wa mahindi kutumia moshi.

Meza ya mbao iliyo na chakula kingi. Kuna sahani ya samaki aliyechomwa, sahani ya mchele na mchuzi na sahani ya kachumbari. Pia kuna bakuli la supu, chupa za ketchup na soda na chupa ndogo ya fanta.

Sahani ya chakula inayoonekana kwa kuwa imebeba wali yenye kitoweo cha nyama iliyopikwa. Pembeni kuna saladi pengine ya kabechi au mboga nyingine. Chakula hicho kimepangwa vizuri kwenye sahani.

Kiasi cha kijibini la hili, au mtindi mzito ukiwa unachujwa ndani ya kitambaa cheupe. Karibu na kitambaa hicho, kuna sufuria ndogo yenye kiowevu kinachoonekana kama maziwa. Hii ni hatua ya kutengeneza jibini au aina ya fulani ya mtindi ambapo kiowevu hutengwa kutoka kwenye maziwa yaliyoganda.

Onyesho lango la mawe la zamani imefunikwa kwa kiasi ni mimea katikati ya bustani, kuna njia ya mawe iliyopita chini ya lango na linaelekea kwenye miti na majani mengine eneo nzima imejaa mimea na inaonekana kuwa tulivu na la asili.

Sahani sita vilivyopangwa kwenye meza, kila moja ikiwa na samosa mbili na kipande cha ndimu kwenye kila sahani. Vyakula hivyo vimepangwa vizuri kwenye sehemu nyeupe na vinavyoonekana ni vya kupendeza na vimetayarishwa tayari kwa kuliwa.

Muuzaji mmoja wa maziwa huku maziwa imewekwa kwenye mkokoteni wa pikipiki, mwanaume mmoja amevaa shati la rangi ya waridi na suruali nyeusi akionekana kama anahudumia mteja au kupakia vyombo. Mwengine amekaa kwenye pikipiki, vyombo vya chuma vinavyotumika kubeba maziwa vinaoenekana.

Mpishi wa aina ya chakula cha, huenda ikawa ni samosa, mahamri au maandazi. Huku akimuuzia mteja wake mmoja. Kuna samosa ambazo zimepikwa na kuwekwa kwenye sinia, zingine zikiwa kwenye moto bado.

Mwanamke akishikilia samaki akimwangalia kwa makini kwenye soko la samaki. Kuna samaki wengi waliolala kwenye meza hii dhidi ya samaki wengine. Wanaume wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamekaa au kusimama.

Mazingira hii kuna njia pana iliyozingirwa na miti na nyasi yenye kijani. Kule nyuma kuna tower ama booster ya safaricom ama airtel.

Mashua ya kitamaduni ya kuvua samaki, inayojulikana kama mtumbwi au dau imepumzika kwenye ufuo wa mchanga. Mashua hio inatambulika kwa umbo lake refu, jembamba na kuwa na njiko. Muundo unaochomoza hulinganishwa kando ya mashua ili kuongeza utulivu.

Samaki wadogo ambao wanaogelea kwenye maji yaliyotulia waonekana kwenye bwawa au mto mdogo. Samaki hao ni wa rangi tofauti na baadhi yao wanaonekana kuwa wa rangi ya chungwa. Maji yanaonekana kuwa safi kiasi.

Onyesho ya nyama au vyakule vingine vilivyochomwa labda mishikaki vikiwa vimepangwa juu ya chuma choma. Nyama hio imechomwa na kuwekwa viungo na inaonekana tayari kupikwa au imeshapikwa.

Wali uliyopakuliwa kwenye sahani nyeupe, kando yake kuna samaki na mchuuzi ambayo umepikwa kwa hali ya juu. Chakula hii huenda ikawa ni ya mtu mmoja au ya watu wawili.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe kuna mimea mingi ya kijani imesambaa ufukweni na minazi. Kwa mbali kuna majengo kadhaa yanaonekana kama hoteli.

Mnunuzi wa samaki aliyevaa shati ya samawati, ameshikilia samaki moja huku akiulizia bei ya samaki ingine. Mchuuzi wa samaki ni kama hayuko kwa makini kwa kumuuzia, labda wamekosania bei.

...la mashambani au la kilimo. Mbele kuna eneo kubwa la nyasi au mimea ndogo iliyokua. Mbali kidogo kuna miti mikubwa iliyosimama. Nyuma ya miti hiyo kuna jengo ndogo la rangi ya samawati. Hii inaashiria mazingira ya kilimo au makazi madogo katika eneo la wazi.

Viungo vya aina mbalimbali kama vile pilipili na kari, vikiwa vimepangwa kwenye maduka madogo. Hii inaashiria soko la viungo la wazi ambapo viungo hutumiwa katika kupika na kutengeneza dawa za asili.

Mvuvi huyu anaweka samaki kwenye kipimio kwa minajili ya kuuza. Watu ambao wamekaa nyuma wengine wamejiekelea kwenye baiskeli.

Samaki wa aina tofauti tofauti ambao wanauza kwenye baharini, kama pweza, kaa, pwaa. Kuna watu tofauti tofauti mmoja aliyevaa shati nyeupe akionekana kuulizia bei ya samaki.

Samaki mzima aliyechomwa au kukaangwa, mchele wenye mapambo na mboga zilizopikwa kando. Pia kuna bakuli ndogo ya mchuzi au sosi. Chakula hiki ni mfano wa mlo unaopatikana katika hoteli au mkahawa, unaonyesha utamaduni wa kula vyakula vya baharini.

Barabara iliyotengenezwa kwa mawe ya kifusi. Upande wa kushoto wa barabara kuna ukuta mrefu na mawe juu yake kuna uzio wa waya huku miti na mimea mingine ikikua kando yake. Upande wa kulia kuna nguzo za umeme na miti na barabara inaonekana kuendelea mbele.

Ufuo wa mchanga wenye mto au ziwa, kuna miti aina tofauti kando ya maji na anga ni ya samawati na lina mawingu meupe.

Samaki wawili waliochoma kwenye chelewa. Samaki hawa wamepambwa kwa viungo vya njano na wana alama za kuchomwa kutoka kwenye chelewa.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na miti ya minazi, kuna majengo madogo baadhi yakiwa yamezeekwa kwa makuti na mengine yakiwa yamejengwa kwa matofali, tairi mbili za gari zimelala kwenye mchanga.

Ufuo wa mchanga mweupe uliowazi wenye miti ya minazi mirefu na mimea mingine ya kitropiki, baadhi ya miti inaonekana ikiinamia kuelekea baharini, mandhari haya yanahusishwa na hali ya utulivu na mapumziko katika maeneo ya pwani.

Muuzaji sokoni ambaye anaweza kuwa mwanaume akiuza bidhaa mbalimbali mbele yake kuna viungo kadhaa iliyojaa vitu tofauti kama maharage, nafaka au viungo, muuzaji huyu amevaa kofia nyeupe na koti jeusi na anaonekana akihudumia mteja au kupanga bidhaa zake.

Kwenye meza kumeandaliwa chakula kwa ajili ya watu wawili au zaidi. Kuna sahani mbili za wali na kuku, glasi ya sharubati na bakuli la mchuuzi. Chakula kimepangwa vizuri na kina onekana kitamu. Mazingira ya onyesha mkahau au mkahawa.

Egesho la eneo la wazi lililofunikwa na nyasi ndefu na vichaka. Katikati ya nyasi kuna sanduku dogo la mbao, labda shimo la choo au jiko la makaa. Nyuma kuna miti mirefu na nyumba kadhaa ndogo.

Huku ni soko ambapo samaki za aina kadhaa wanauzwa. Mama huyu mchuuzi ameshikilia mmoja kwa mkono wa kulia, huku mwingine mnakuwa mkono wa kushoto. Mama mwingine ambaye anaonekana kuinama pia ni mchuuzi.

Sahani mbili za chakula. Moja huku wametilia vipande vya mboga vilivyo katua vidogo vidogo, na vingine bajia. Vikiwa vimepangwa kwenye sahani. Kando yake kuna bakuli mbili ndogo za michuzi, moja ya rangi ya kahawia na ingine wa rangi ya kijani.

Onyesho ya viungo vya aina mbalimbali, kama vile pilipili na curry vikiwa vimepangwa kwenye vichupa vidogo vidogo inaashiria soko la viungo la wazi ambapo viungo hutumika katika kupika na kutengeneza dawa ya asili kuuzwa.

Aina mbalimbali za viungo nafaka na bidhaa zilizopangwa kwa kuvutia katika masoko ya wazi, baadhi ya viungo vinaoenekana kama milima midogo ya rangi tofauti inaonekana kama sehemu ya biashara au duka la viungo.

Huku tunaonyeshwa mandhari ya ufuo wa bahari yenye mchanga mweupe kuna miti ya minazi na mimea mingine ya kitropiki kando ya ufuo, kwenye ufuo kuna majengo madogo ya kitamaduni labda vibanda au makazi ya wavuvi, ufuo unaonekana umetulia na kuna maji machache yanayokaa karibu na nchi kavu yakionyesha labda ni wakati wa maji ya kupwa.

Huenda kukawa huku ni kwenye duka la kuuza maziwa. Kwa sababu kuna lori kubwa ya kubeba maziwa na pikipiki ingine ambayo imeeka mitungi spesheli ya kuweka maziwa.

Kachumbari viazi na ndizi zilizokaangwa zikiwa zimetengenezewa kwa unga wenye rangi ya manjano na kuwekwa ndani ya bakuli nyeupe iliyo na karatasi ya kupikia.

Sahani hii huenda ukawa umebeba wali au pilau. Juu yake kuna kitoweo cha nyama iliyokaaangwa au iliyopikwa kwa viungo. Pembeni kuna saladi ya parachichi, vitunguu na nyanya iliyokatwa. Chakula hicho kimepangwa kwa kuvutia kwenye sahani.

Ufuo wa mchanga mweupe na miti ya minazi kando ya ufuo kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na kufunikwa na turubai kuna pia miti na mimea mingine ya kijani iliyosambaa kwenye mchanga.

Shamba ambayo kuna migomba tofauti tofauti za ndizi zilizopandwa kuashiria ukulima wa ndizi katika eneo la coast . Zimepangwa katika laini kuashiria kuwa mkulima huyu amejiandaa vilivyo.

Huku huenda kukawa sherehe kubwa, ama mahali ambapo watu wanakula. Kwa kuwa kuna aina tofauti tofauti vya vyakula, kuna wali, kuna pilau, kuna maandazi,. Na kuna watu ambao wamekaa, wakitarajia chakula wapelekewe.

Wachuuzi hawa wanaouza samaki tofauti tofauti, wameandaa samaki zao kwenye meza, mwingine kwa mkono wa kulia anaziosha.

Sinia ya vitafunwa mbalimbali. Katikati kuna kikombe kilicho na mchuzi wa rangi ya kahawia, labda mchuzi wa nyama au pilipili. Kando ya mchuzi huo kuna vitafunwa tofauti kama bajia, vitambua au mandazi, vitu vingine kama vipande virefu vilivyokaangwa ambavyo vinaweza kuwa chips za ndizi au viazi.

Sahani mbili za vyakula vya kitamaduni, labda vya Afrika au Asia Kusini. Kwenye sahani ya kwanza, kuna chakula kingi, ikiwa ni pamoja na mchuzi mwekundu, wali au pilau na vitu vingine vinavyofanana na nyama au mboga. Kwenye sahani nyingine kuna wali na saladi.

Ng'ombe anakamuliwa maziwa kutumia mashine ya kisasa. Kifaa cha mashine kimefungwa kwenye chuchu za ng'ombe. Maziwa yanatiririka kupitia bomba hadi kwenye chombo cha chuma. Onyesho mbinu ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Tray iliorembeshwa na kuandaliwa aina tofauti tofauti vya vyakula. Kuna chapati, ndimu, kachumbari, bajia. Kule nyuma kuna mgomba wa ndizi ambayo umepandwa.

Mwanamke pengine mtaalamu wa maabara au mwanakemi akifanya uchunguzi ndani ya maabara. Ameva koti jeupe la maabara, kofia ya ywele, barakoa na glovu ya buluu, akishika kikombe na kijiko cha plastiki.

Ng'ombe hawa wanne, huku wawili wakiwa na rangi ya nyeupe, na mwingine nyekundu na mwingine mweusi. Wanakula katika pahali ya kutupa takataka.

Samaki mzima aliyechomwa au kaangwa amewekwa kwenye sahani huku amepambwa kwa vipande vya nyanya, vitunguu na vipande viwili vya limau. Nyuma ya sahani kuna bakuli ndogo ya mchuzi na vyombo vya mezani.

Kuna bidhaa na viungo mbalimbali za nafaka zilizopangwa kwa kuvutia katika masoko ya wazi, pengine Afrika mashariki au mashariki ya kati. Baadhi ya viungo vinaonekana kama milima midogo ya rangi tofauti. Inaonekana kama sehemu ya biashara au duka la viungo.

Ndoo nyingi zilizojaa viungo mbalimbali, kila moja ikiwa na rangi na umbile lake. Baadhi ya ndoo zina vijiko vilivyotumbukizwa ndani yake na nyuma kuna sanduku la cardboard .

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, hili linaweza kuwa shina lote la ndizi au mkusanyiko mkubwa wa mikungu ya ndizi. Hii inaonyesha shughuli inayohusiana na kilimo au biashara ya ndizi.

Picha ya vyakula vya asili au vitafunwa vilivyopangwa vizuri juu ya meza. Vyakula hivyo ni vitambua, chai, bajia na mchuzi.

Mwanaume anachoma samaki kwenye kichanja cha chuma. Kuna samaki kadhaa wamepangwa kwenye kichanja. Mwanaume huyo amevalia koti jeusi la mpishi na anatumia feni ya umeme kupitisha hewa kwenye moto. Nyuma yake kuna stendi ya chakula na watu wengine. Inaashiria soko la wazi au eneo la chakula ambapo samaki wanachomwa wanauzwa.

Kundi la samaki adogo wakiongelea kwenye maji yasiyokuwa safi sana, ambayo inaonekana kuwa na matope au uchafu. Samaki hao wana rangi nyeusi na kijivu. Mandhari yanaweza kuwa bwawa, mto mdogo, au eneo la kufuga samaki.

Kuna rundo kubwa la kitu kinachofanana na mahindi iliyokaushwa au mbegu za maharage zimeenea ardhini watu wawili wamekaa chini wakishughulikia rundo hilo na moja amesimama kutumia fimbo, hii inaonekana kama mchakato wa kuchambua au kukausha mazao ya kilimo.

Wali huenda ukawa ni pilau uliopikwa kwa viungo mbali mbali vinavyovutiwa na kupakuliwa kwenye sahani nyeupe. Kando yake kuna kijiko cha mbao ambao umeekwa kando.

Mwanamke akitabasamu huku amechutama katika shamba lenye mimea, kwa mbali, kuna mihindi, na karibu naye kuna mimea mingine ya kijani, inayoonekana kama karanga.

Mama huyu aliyevaa shuka lenye madoadoa huku akipika samosa na maandazi, nyuma yake kuna vijana waliokalia baiskeli au pikipiki na magari.

Mti mkubwa wa aina ya mti wa maziwa au Eufobia ukiwa umesimama mbele ya jengo fulani. Mti huu una matawi mengi yaliyosambaa, chini ya mti kuna nyasi za kijani na meupe yaliyochipuka mazingira yaonekana kuwa bustani au jadi ya jengo.

Kuna milo mitatu iliyowekwa kwenye vyeupe vyenye kushikio za rangi nyekundu. Katikati kuna kontena kubwa, lililojaa pilau au biriani yenye nyama. Juu ya pilau hilo kuna vipande vya nyama na viungo, na mchele unaonekana umetengenezwa vizuri.

Huu ni aina mbali mbali za viungo na bidhaa zilizopangwa kwa kuvutia katika masoko ya wazi. Baadhi ya viungo vinaonekana kama milima midogo ya rangi tofauti. Linaonekana kama sehemu ya biashara au duka la vuingo.

Eneo la ufukwe wa bahari au ziwa mbele kuna mchanga mweupe na baadhi ya mimea ikiwa ni pamoja na miti midogo na vichaka vya miba vinavyofanana na mibuyu, nyuma ya mimea hiyo kuna maji hii inaonekana kama mazingira ya Pwani labda katika eneo la utalii au la asili.

Sahani hii yenye wali uliopakuliwa na vipande vya nyama vilivyokaangwa kwa njia inayofurahisha. Imeandaliwa juu ya meza yenye imewekwa kitambaa nyeupe.

Nyumba ni ndogo nyeupe ilio karibu na ufuo wa mchanga ikiwa imezungukwa na miti mingi ya nazi na mimea ya kitropiki. Nyumba hio ina dirisha na paa la rangi nyeusi. Mbele ya nyumba kuna ufuo wenye mchanga mweupe na unaonekana kuna takataka chache zilizo karibu na mimea upande wa kushoto.

Katika eneo la soko ambapo viungo mbalimbali vinauzwa. Viungo hivi vikiwa vya unga wa manjano na rangi nyekundu vimepangwa katika milima midogo kwenye vyombo vikubwa. Pia kuna mizizi na mimea kavu iliyopangwa katika magunia. Mazingira yanaonyesha shughuli za biashara katika soko.

Mwanaume amesimama karibu na pikipiki iliyobeba vyombo vikubwa vya chuma vinavyofanana na vyombo vya kubeba maziwa. Wanaonekana kua tayari kuanza safari au kumaliza safari yao. Vyombo hivi vinaashiria shughuli za kukusanya au kusambaza maziwa.

Rundo kubwa la nyasi au manjani yaliyokaushwa yakiwa yamefunikwa kwa kitambaa chenye mistari nyekundu, nyeupe na buluu. Watu kadhaa wamesimama karibu na rundo hilo na mmoja wao yuko juu yake akitumia kuni.

Mwanaume akisafisha samaki kwenye meza, kuna samaki wengine wa saizi tofauti waliopangwa mbele yake. Mwanaume huyo amevaa kofia na ameinama akitumia kisu kusafisha samaki. Nyuma yake kuna mwanaume mwingine amevaa shati la machungwa na watu wengine. Mandhari yaonekana kuwa la soko la samaki au eneo la uuzaji.

Huu mlo umewekwa katika sahani ya samawati na mchele ama wali uliokaangwa na vipande vya nyama huku dania imewekwa kwa umbali na huku pilipili imewekwa kwa namna ya maridadi.

Sahani kubwa yenye vyakula vya baharini vilivyopikwa. Kuna kamba kadhaa zilizochomwa pamoja na kobe wa baharini na chaza au samaki wengine. Sahani hiyo imepambwa kwa vipande vya limau na saladi ya mboga. Vyakula hivyo vimepangwa vizuri na vinaonekana vya kupendeza.

Sehemu ya nje ya jiko lenye ukuta wa mawe na dirisha lenye matundu kuna majani mengi ya kijani kibichi yanayofunika sehemu ya jengo yakionyesha kua lipo katikakati mazingira ya asili. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha uzio wa mbao uliopakwa rangi nyepesi.

Wachuuzi hawa ambao wanatazama ni kana kwamba wanapigwa picha na mwingine huku akipokelea kitu kinachofanana kuwa kitabu kwa mkono. Kwenye meza kuna masamaki ambao wanauzwa na ni wa aina tofauti tofauti.

Twiga hawa wawili wanaonekana wako katika eneo la wazi lenye uuzio labda katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Ngozi yao ina michoro ya kipekee ya kahawia na nyeupe na wana shingo ndefu miti na vichaka vyenye majani ya kijani wamezunguka eneo lao.

Kubwa au sinia iliyo na aina mbalimbali za vitafunwa, kuna vitafunwa vinavyofanana na katelesi, sambusa na vitu vilivyokaangwa. Vyakula hivi vimepangwa kwa utaratibu kwenye sinia na inaonekana kuwa chakula cha kuuzwa au kutumiwa katika hafla.

Banda la wanyama lililojengwa kwa mbao na paa la chuma au mabati. Ndani ya banda hilo kuna vyombo vya kulisha wanyama na malisho. Jengo hilo linaonekana kuwa la kawaida na linatumika kufugia wanyama kama mbuzi, kondoo au ng'ombe. Mazingira ya kijijini ni udongo na nyasi kavu.

Ndovu aliyejificha nyuma ya kichaka huku akionekana kuwa anala nyasi iliyo nyuma ya kichaka hiyo, mazingira ni ya aina ya porini huku njiwa moja akiwa juu ya ndovu huyo.

Wapishi watatu, wawili huku wamevalia manguo yenye rangi ya samawati, huku mwengine akitabasamu mwengine kwa furaha akiandaa chakula.

Meza ya mkahawa iliyojaa sahani za vyakula mbalimbali. Sahani kuu zinaonekana kuwa na wali, nyama iliyopikwa kwa mchuzi na mchuzi wa kando. Kuna sahani ndogo zenye chapati. Meza hiyo imewekwa karibu na dirisha au sehemu wazi inayotazama maji labda ziwa au bahari.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe kuna mstari wa miti ya minazi inayoelekea baharini kuna jengo dogo nyeupe lenye paa la rangi ya kahawia karibu na miti hii kuna pia ngazi za kupanda upande wa kushoto wa jengo.

Onyesho la mkono ikishika vijiti vya chuma vilivyo na vipande vya nyama vinavyochoma kwenye kichanja cha moto. Hii inaashiria mchakato wa kuchoma nyama ambayo inaweza kuwa kitoweo maarufu katika maeneo mengi.

Onyesho la eneo kavu la mashamba au ardhi kuna udongo mweupe na mchanga huku mimea na vichaka vchache vikiwa vimetawanyika hali ya hewa inaonekana kua kavu ikionyesha mazingira ya ukame au hali la jangwa.

Eneo la pwani, lenye mchanga mweupe na nyumba ndogo za miti zilizo na paa na nyasi. Kuna mti mkubwa na mwingine wa nazi na ubao wenye maandishi not for sale .

Shughuli ya upishi wa vyakula, huku mtu mmoja ambaye amevaa fulana nyekundu yuko mbele akikaanga vyakula kwenye sufuria kubwa. Kando yake kuna vyombo vingine vya kupikia na sinia iliyojaa vyakula vilivyo kaangwa ambavyo vinaonekana kuwa ni ndizi au chipsi za ndizi.

Mandhari huu ni wa ufuo wa bahari yenye mchanga mweupe kando ya ufuo kwenye ufuo kuna majengo madogo ya kitamaduni ya vibanda au makazi ya wavuvi, ufuo unaonekana umetulia na kuna maji machache yanayokaa karibu na nchi kavu yakionyesha labda ni wakati wa maji wa kupwa.

Ng'ombe huyu alifungwa kwenye mti huku akiwa na madodoa mingi kwenye mwili. Ng'ombe huyu huenda akawa na ugonjwa hatari inayodhuru afya yake.

Kijana anayeshika mgomba wa ndizi huku akitazama picha. Inaonekana yu na furaha kwa sababu ndizi yake imeiva bado ikiwa shambani.

Gala lenye marundo ya mabeseni ya nyasi zilizofungwa yaliyopangwa juu ya vigingi vya mbao. Baadhi ya nyasi zimedondoka na kutawanyika chini. Huu unaonyesha uhifadhi wa nyasi kwa minajili ya kulisha ng'ombe.

Meza iliyojaa vyakula mbalimbali ikiwemo nyama iliyochomwa kwenye mishikaki kamba na vyakula vingine vya baharini. Vyakula hivyo vimepangwa na kuonyeshwa kwa wateja, ukuta ya mafuta ikiangaza meza. Watu wawili wanaonekana wakichagua au kuandaa chakula.

Mazingira ya baharini ambako kuna miti ya minazi iliyokomaa yenye majani mabichi ya kijani, huku mchanga nyeupe umestahimili kila mahali.

Mti huu wenye shina kubwa wa rangi ya kijani kibichi na viti ambavyo vimepangwa kando ya mti huo. Mchanga ni mweupe na mazingira ni ya baharini.

Mtu anayekaanga vitu vinavyofanana ndizi mbivi zilizokatwa, au viazi kwenye chungu kikubwa cha mafuta, labda ni chipsi za ndizi. Kando ya chungu kuna ndoo iliyojaa bidhaa hiyo iliyo kaangwa.

Ufuo wa mchanga mweupe ina mti mkavu ulio katika ukiwa umelala kwenye mchanga. Mbali kidogo kuna maji yanayoonekana kama mto au bahari na mandhari ya miti mingine ya kijani. Picha inaashiria utulivu lakini pia inaonyesha adhari ya mazingira kwenye mimea hasa karibu na maji.

Ndani ya chakula kinayojulikana kuwa pilau au biriani. Mchele umepikwa na vifungo na kunavipande vya nyama au kuku vilivyowekwa juu. Hii inaashiria mlo wa kitamaduni au uliopikiwa nyumbani katika utamaduni wa Pwani ya Afrika mshariki.

Mikono ya mtu ikishikilia na kukagua mhindi mmoja, mihindi mingine mingi iliyokaushwa imetawanyika ardhini na baadhi imepangwa kwenye muhundi wa mbao, mtu huyo anaonekana kukagua mahindi.

Sahani ya chakula ambayo inaonekana kuwa pilau, mwingine uliopakiwa na nyama na viazi. Kwenye sahani hiyo kuna kipande kikubwa cha nyama, labda ya mbuzi, au kondoo. Kando ya sahani hiyo kuna bakuli ndogo yenye kachumbari, ya vitunguu na nyanya, na pia kuna ndizi mbili mbivu. Hii inaashiria mlo kamili wa kitamaduni.

Onyesho la shamba lenye miti ya ndizi midogo na mikubwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingine ya kijani kibichi. Inaashiria mazingira ya shamba au eneo la kilimo la kitropiki.

Kijana aliyevaa shati ya rangi ya samawati na kwenye mkono wake wa kulia amefunga bangli ya Uganda, amebeba chakula kinacho onekana kuwa ni bajia au viazi huku akitumia mkono wake wa kushoto kuikata.

Wanyama hawa wawili wa porini wakila kwenye shamba kavu lenye nyasi, mazingira yana miti michache iliyotawanyika na vichaka. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha labda ni jioni au asubuhi mapema.

Nazi zilizo vunjwa na zilizokwanguliwa. Nazi zilizovunjwa vimetawanyika nyuma, huku mbele kuna sahani iliyo na nazi iliyokwanguliwa tayari. Kando yake kuna nazi zilizokatwa katikati.

Mkono wa mtu ukishikilia dafu lenye shimo juu, likionyesha maji na nyama yake. Nyuma kuna rundo la dafu zingine na kisu kikiwa karibu.